Transifoma kubwa yenye nyanya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofauti tofauti kama majumbani ,mahospitalini au kwenye mataasisi kwa ajili ya matumizi mbalimbali pembeni kuna jengo kubwa la ghorofa.

Sehemu ya wazi yenye mitambo mingi inayozalisha umeme, ina nyaya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti kama: majumbani, mashuleni kwa ajili ya matumizi mbalimbali, sehemu hiyo kuna watu wengi waliovaa reflekta.

Nguzo ndefu yenye nyaya inayosambaza umeme sehemu tofauti tofauti. Sehemu hiyo kuna miti mingi pamoja na makazi ya watu.

Chuma chenye rangi nyeusi chenye taa, pembeni kukiwa kuna nyaya zinazotumika kusafirisha umeme sehemu tofautitofauti kama kwenye majumba ya watu. Hali ya anga ikiwa na wingu la bluu pamoja na jeupe.

Nguzo ndefu yenye mtambo wenye nyaya nyingi zinzosambaza umeme sehemu tofautitofauti mfano kwenye makazi ya watu, pembeni kuna jengo kubwa la ghorofa lenye vyumba vingi likiwa lina nguo.

Nguzo mbili za umeme, katikati zikiwa na transfoma yenye nyanya nyingi zinazosambaza umeme sehemu tofautitofauti, mfano kwenye makazi ya watu, pembeni kuna nyumba nyingi pamoja na watu na gari lenye rangi nyeusi.

Barabara kubwa yenye magari mengi ikiwa na alama ya barabarani ya punda milia pembeni kuna majengo mengi ambayo hutumika kama makazi ya watu.

Watu wengi wakiwa wanavuka barabara mmoja akiwa amemshika mtoto mkono, wanavuka sehemu yenye alama ya pundamilia huku magari yakiwa yamesimama yakisubiri wavuke.

Watu wakiwa wamesimama pembeni ya taa za barabarani kukiwa kumewaka taa nyekundu inayoashiria wasimame. Kuna magari mengi eneo hilo kuna miti mingi pia.

Alama ya barabarani iliyowekwa kwenye nguzo ikiwa na maana kwamba hakuna kupaki eneo hili, pembeni kuna nyumba pamoja na miti mbalimbali iliyostawi vizuri.

Barabara kubwa ya rami, inayotumika katika usafirishaji. Kuna magari tofautitofauti, kuna daraja linalotumika kama kivuko kwa watembea kwa miguu.

Pikipiki ikiwa imesimama pembeni ya nyumba, inayotumika katika usafirishaji wa bidhaa pamoja na vitu mbalimbali, pembeni kuna nyumba iliyoezekwa kwa mabati na ikiwa na mlango wenye rangi ya bluu bahari.

Uchafu mwingi umekusanywa kutoka sehemu tofauti tofauti, katika mazingira na kuwekwa kwenye vifaa maalumu vya kuhifadhia taka ili kuteketezwa, ulivyowekwa nje ya ukuta wa nyumba.

Sehemu ya wazi inayotumika kama jalala la kuhifadhia uchafu, kama; mifuko ya plastiki pamoja na chupa zisizofaa, pembeni kuna ukuta uliotengenezwa kwa matofali.

Kifaa maalumu chenye rangi nyekundu na matairi cha kuhifadhia taka mbalimbali, zinazokusanywa kutoka kwenye mazingira ili zisichafue mazingira kimewekwa pembeni ya ukuta.

Uchafu mwingi umekusanywa na kuwekwa kwenye mifuko ya nailoni, na kuhifadhiwa sehemu ya wazi pembeni kuna tenki yenye rangi nyeusi la maji.

Sehemu kubwa ya wazi inayotumika kama jalala ikiwa na uchafu mwingi unaotoka sehemu tofautitofauti, huku watu wengi wakiwa eneo hilo wakichambua uchafu na magari ya taka yakiwa yanaendelea kumwaga taka.

Chumba maalumu kilichotengenezwa kwa kutumia senyenge la vyuma cha kuhifadhia taka tofauti tofauti za maofisini, kikiwa kina uchafu mwingi pembeni kuna mifagio, kikiwa kimejengwa pembeni ya ukuta wa nyumba.

Sehemu kubwa ya wazi inayotumika kama jalala, kuna uchafu mwingi wa aina tofauti tofauti, unaosombwa na magari na kuletwa pale kwa ajili ya kutupwa na kuteketezwa.

Vifaa vyenye rangi nyeusi vitatu, vilivyopangwa kwa pamoja vya kuhifadhia taka mbalimbali, kutoka kwenye mazingira pembeni kuna nyasi nyingi.

Vifaa vinavyotumika kuwekea uchafu, vyenye rangi ya bluu, njano pamoja na nyekundu, vikiwa vimewekwa sehemu ya wazi. Eneo hilo kuna magari pamoja na watu wengi wamesimama.

Gari kubwa linalotumika katika kusomba takataka, lenye rangi ya kijani likiwa limesimama. Pembeni kuna miti mingi.

Wanaume wengi wakiwa wameshika vifaa vya kufanyia usafi, kama mifagio wakiwa wanadeki, huku mmoja akiwa na bomba akimwaga maji.

Eneo kubwa lililotifuliwa la kuhifadhia taka likiwa lina nguzo ndefu zenye nyaya zinazosafirisha umeme pembeni kuna miti.

Eneo kubwa la maji lenye tenki la maji lenye rangi nyeusi likiwa lina bomba zinazosambaza maji sehemu tofauti tofauti. Kuna mwanaume anaeonekana mguu, pembeni kuna nguo zimeanikwa.

Mtambo mkubwa wenye bomba jingi zenye maji zinazosafirisha sehemu tofautitofauti kama kwenye makazi ya watu pembeni kuna mbao.